Tunamuona watu wengi wakiwa wanafurahi kila mtu. Ana smile yaani, anacheka na anatabasamu. Hapo watu wawili mbele wana vitabu sijui ama ni nini. Ni zawadi ama ni nini. Lakini tunaona wanafurahi.

Hapa kuna shamba, na maji. Shamba ambayo imefungwa na nyoa, nyoa, na kuna paipu ya maji hapa tunaona, birika kidogo labda ni ile inapewa maji.

Watu nimeona mbele mwanamke na mwanamme wakisalamiana kwa mikono hapo wakicheka na matabasamu, hili linaonyesha wana furaha, wengine hapo mbele wengine hapo nyuma, wengi tena na wanacheka.

Hapa kuna watu mbalimbali na kazi mbalimbali mmoja naona akivaa nguo za askari akiongea na mfanyikazi wa injili wanaohudumisha na wenyeji ama wageni na wana furaha tele

Hapa naona chumba imejengwa, huku juu umewekwa tanki vya maji, naonyesha ni pahali rasmi venye imejengwa. Kuna basketi huku chini ambayo zinawekwa uchafu.

Mchezaji hodari, mkimbiaji. Ana, ako na furaha na anakimbia ile yake yote. Kiatu tofauti, moja nyekundu, nyeupe, moja kijani. Kipchirchir, labda ni jina yake, ambaye ana nguvu ya mwanaume.

Hapa kuna mama mmoja akitoa huduma ya Kenya aki apa jina ya Yesu The bible . Akiwa na furaha kucheka vizuri ili alijue anasema.

Hapa kuna wachezaji hodari wa nne wakiwa na furaha inaonyesha wamewini. Wameingia picha yao ya mwisho labda ukiwa na furaha, tabasamu, teletele ,begakwa bega ,mmoja kwa mwingine.

Hapa naona Ruto akitoa huduma na anahapia kitabu cha Yesu, The Bible . Wanawake wawili, bega kwa begani. Na ana furaha kwenye hawa watu wake wakimsikiliza, Wakenya wake hapo nyuma wakimsikiliza bora.